Mwanamke anamzawadi mwanamume gari, gari lile ni gari la kifahari, ambalo ameweza kumzawadi, kwa matumkzi yake ya kila siku, labda kwenda kazini na pale kulitumia pale nyumbani. Gari lenyewe ni jekundu, na lipo pale nyuma kwa matumizi yake yeye mwenyewe, kwa kukabidhiwa ufunguo ule anamaanisha kuwa ameeza kulimiliki lile gari.

Sokoni mna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa kama vitunguu, nyanya, pia vilevile kuna wauzaji na wanunuzi ambao wako tayari kununua vitu, pia vilevile kuna nguo na vitu ambavyo vinauzwa pale sokoni haswa vile ambavyo vinatumika pale jikoni.

Duka la mpesa limefunguliwa kisha kuna mteja pale ambaye anahudumiwa pia vilevile kuna kiti ambachi kumewekwa pale nje kwa sababu ya wateja kuweza kukaa pale, pia muhudumu, akiwa anawongoja wateja, anaeza kaketi pale.

Muuzaji ameweza kuvipanga viatu pale sokoni ndiposa aweze kuviuza ameeza kuvipanga kwa umaridadi. Kuna viatu vya kina dada, kuna viatu vya wanaume na vyote amevipanga kwa njia ya utaratibu pale na anaendelea kuvikagua na kuviongeza vingine ndiposa aweze kuviuza.